Eneo la uzalishaji wa umeme. Eneo hili kuna mafundi mbalimbali wanaotoa huduma ya kusafirisha umeme. Mitambo mikubwa ipo tayari ikiendelea na kazi.

Sanduku la umeme lililowekwa kwenye nguzo nyaya nyingi za umeme zinaonekana zikitoka kwenye nguzo. sanduku hili huunganisha nyaya za umeme kwa nyumba mbalimbali.

Nguzo za umeme na nyaya zinazounganisha majengo mwoneakao wa huduma na umeme katika jamii, hii ni ishara ya maendeleo salama na fursa za kiuchumi zinazotegemea miundombinu ya umeme.

Nyumba ndogo za kibiashara hutumia umeme kupitia nyaya, nguzo ndogo za mbao zinabeba nyaya za umeme, mnara mrefu wa chuma umejengwa kwa ajili ya mawasiliano.

Hili ni eneo ambapo nguzo za umeme zimepita barabarani. Nguzo hizi zimebeba nyaya nyingi za umeme. Mfumo huu wa umeme, unatumika kusambazwa umeme katika maeneo tofauti.

Nguzo ya umeme. Hii ni nguzo ambayo ina nyaya nyingi kwa ajili ya kusafirisha umeme kutoka eneo moja kuelekea eneo jingine.

Hili ni eneo ambapo kuna umeme mkali, mazingira haya hayaruhusiwi wafanyabiashara kukaa chini ya nguzo hii.

Nguzo kubwa ya umeme yenye nyaya nyingi kwa ajili ya kusafirisha umeme kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine.

Kiwanda kikubwa kwa ajili ya uzalishaji wa umeme. Umeme unaosambazwa katika miji na vijiji.

Nguzo kubwa ya umeme, hii ni nguzo kwa ajili ya kusafirisha umeme mkubwa kutoka kitongoji kimoja kuelekea kitongoji kingine.

Nguzo kubwa za chuma zinabeba nyaya za umeme wa juu, nyumba nyingi zimejengwa mbali kidogo na nguo hizo. Nguzo ndogo zaidi za mbao pia zimetumika.

Hii ni transfoma ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo, kuna nyaya nyingi zilizounganishwa kwenye transfoma zinasambaza umeme kwenye majengo jirani. Hii ni huduma ya umeme ambayo ni muhimu kwa maisha ya kila siku.

Mitambo mikubwa ya usambazaji wa umeme mjini na vijijini bwawa kwa ajili ya uzalishaji wa umeme linaonekana.

Eneo linalopita nyaya za umeme, nguzo mpya na ya kisasa hii nguzo ni ya chuma. Nguzo ambazo zinatumika kusafirisha umeme mkubwa kati ya kitongoji kimoja kuelekea kitongoji kingine.

Mitambo mikubwa ya usambazaji umeme limejengwa kwa ustadi ikiwa na transfoma na nyaya za nguvu zinazopitisha umeme kwa ufanisi. Wahandisi walio na vifaa vya usalama wanakagua mfumo kwa uangalifu, wakihakikisha kuwa huduma za umeme zinafika vijijini na viwanda bila hitilafu.

Mitambo mikubwa ya uzalishaji wa umeme, ikiwa tayari kwa usambazaji wa umeme mijini pamoja na vijijini.

Huduma ya usambazaji wa umeme, mitambo mikubwa ya umeme ipo ndani ya uzio wa mabati. Mitambo hii ni kwa ajili ya usambazaji wa umeme mijini na vijijini.

Hiki ni kibao chenye kuonyesha alama barabarani. Hapa kinaruhusu watembea kwa miguu kuweza kuvuka barabara.

Hili ni eneo, ambapo limewekwa alama. Alama hii inakataza magari kupaki katika eneo hili.

Mtu mwenye fimbo nyeupe, anavuuka barabara kwenye alama ya watembea kwa miguu nimemdai ya njano na nyeusi juu yake kuna ishara ya barabara na kuvutia.

Sehemu yenye usalama kwa ajili ya watembea kwa miguu kukatisha upande mmoja kwenda upande mwengine wa barabara, ikionyesha mtembea kwa miguu na watu mbalimbali wakivuka.

Alama ya barabarani yenye kuwajulisha madereva pamoja na watembea kwa miguu, kwamba mbele kuna ujenzi unaendelea, hivyo wawe makini.

Eneo la makutano ya barabara, likionyesha wapita njia wakisubiri taa zitakazo waruhusu kuvuka barabara kutoka upande mmoja kuelekea mwingine.

Hiki ni kituo kwa ajili ya kuchaji pikipiki zinazotumia umeme, hapa zoezi la kuchaji betri za pikipiki linaendelea.

Hiki ni kituo kwa ajili ya usafiri, hapa kuna msongamano wa abiria, hii ikionyesha changamoto za usafiri mijini.

Hapa barabara inatengenezwa, Kuna mashine ya kushindilia lami ambayo inaendelea kushindilia barabara, kuna wafanyakazi ambao wanatumia mikokoteni kwa ajili ya kuweka lami kwenye barabara.

Hapa kuna pikipiki ya kisasa ambayo inatumia umeme, ikiwa imesimama mbele ya ukuta wa mawe. Pikipiki ina rangi ya kijani kibichi ambapo imeandikwa "Bolt" kwa pembeni.

Treni kubwa kwa ajili ya usafirishaji wa binadamu, treni hii inakatisha katikati ya pori lenye mandhari nzuri na ya kuvutia.

Hii ni barabara, ambapo kuna magari na mabasi yanayotoa huduma ya usafiri kwa wananchi. Hapa tunaona mabasi yanayobeba abiria na magari mengine ya kawaida yakipita.

Eneo kubwa katikati ya mji magari pamoja na wapita njia, wakionekana wakikatisha barabara kwa ajili ya shughuli za kila siku.

Barabara kubwa Iliyonyooka, pembezoni. kuna barabara mbili za vumbi; ambazo zipo katika matengenezo barabara moja ni ya rami, mbili za vumbi ambazo ziko katika matengenezo.

Katika hii barabara mafundi wapo tayari kwa ajili ya utengenezaji wa barabara. Gari kubwa kwa ajili ya uchanganyaji wa zege lipo tayari kwa utoaji wa zege.

Kampuni ya kisasa ya usafirishaji ipo katika utoaji wa zawadi kwa washindi wa kila siku, zawadi ya bodaboda ikitolewa.

Eneo la mzunguko wa barabara, likikutanisha barabara za upande wa kulia, kushoto, juu na chini likionesha magari pamoja na watembea kwa miguu.

Eneo la ujenzi wa barabara unaendelea, mafundi pamoja na mitambo muhimu kwa ajili ya ujenzi wa barabara, inaonekana ikiendelea na kazi.

Huduma ya usafirishaji wa bidhaa kutoka kiwandani au ofisini mpaka kwenye makazi ya watu. Kijana wa bodaboda anamkabidhi mteja bidhaa yake baada ya kumpelekea.

Hili ni eneo lenye mazingira mabaya, eneo hili kuna takataka zilizoachwa ovyo, hii huonesha jinsi ya usimamizi mbovu wa mazingira.

Ndani ya ofisi, chombo maalumu kwa ajili ya utupaji wa taka taka. Chombo hiki kinahakikisha mazingira ya ofisi yanakua safi.

Mtoa huduma yupo tayari kwa ajili ya kutupa taka, zilizofungwa vizuri kwenye mifuko. Hili ni eneo la hospitali ambapo, ufungwaji huu wa taka unaonesha hali ya usimamizi bora wa mazingira.

Huduma ya usafi wa mazingira mitaani, hapa vijana wanaendelea na zoezi la kusafisha mazingira ya mtaani. Jambo hili husaidia utunzaji wa mazingira.

Takataka zimetupwa na kuhifadhiwa kwenye mifuko meusi, mifuko hii imefungwa vizuri na imewekwa pembeni ya tanki la maji, ikisubiri kukusanywa na mamlaka husika ya takataka.

Chupa nyingi za plastiki na vitu vingine vya plastiki, taka hizi zimeziba njia ya maji na zinachafua mazingira.

Chombo ya kutupia takataka, kikiwa kimefungwa vizuri. Ikiashiria utunzaji bora wa mazingira.

Vioo vilivyoekwa ukutani, vikifungwa kwenye bomba la maji kwa ajili kusafisha. Hii sehemu ya choo cha wanaume, kinachoonekana safi na kimepangwa vizuri.

Zoezi na ukusanyaji wa taka katikati ya miji unaendelea, gari kubwa la takataka lipo na watoa huduma wa mazingira kwa ajili ya kuhakikisha mji unakua safi.

Vifaa kwa ajili utupaji wa takataka, vifaa hivi vipo vya aina tofautitofauti, ambapo vinaruhusu utupwaji wa taka hatarishi na taka ngumu.

Hii ni ndoo ya plastiki yenye rangi ya dhambarau, ndoo hii ina taka za mabaki ya chakula, chupa ya plastiki pamoja na karatasi.

Vyoo vya nje maarufu kama vyoo vya dharura, vimewekwa eneo la wazi kila choo na mlango wenye alama ya kike na kiume hivyo vyoo hutumika katika sherehe au maeneo ya ujenzi.

Hili ni jalala kubwa, watoa huduma kwa ajili ya utupaji wa takataka katika eneo hili, gari kubwa baada ya kuchukua takataka mjini sasa linamwaga.

Hichi ni chombo cha plastiki, chombo hichi hutumika kuchukulia takataka, hii huashiria utunzaji bora wa mazingira.

Gari la taka la njano limeegeshwa barabarani likiwa na wafanyakazi wawili waliovaa sare za kijani wakisimamia ukusanyaji wa taka; wanaonekana wakishughulika kwa umakini.

Enoeo maalumu kwa ajili ya ukusanyaji wa vyuma chakavu, vinahakikisha vyuma chakavu vinakusanywa eneo la pamoja kwajili ya kupelekwa viwandani.

Eneo la mtaani jirani na duka kapu la kubebea takataka mbalimbali likiwa limejaa takataka na nyingine kumwagika chini hali inayopelekea uchafuzi wa mazingira.

Hili ni jengo dogo kwa ajili ya huduma ya vyoo. Wanaume kwa wanawake wanakwenda kukidhi mahitaji, katika jengo hili la muda.

Hili ni jalala kubwa. Wahudumu wa usafi wa mazingira wapo wanapakua takataka kutoka kwenye magari makubwa.

Rundo la vifaa vya taka vilivyo jaa karatasi, mifuko na mabaki ya chakula yakimwagika chini. Ikiashiria changamoto za ukusanyaji wa taka za mjini.

Hili ni gari maalumu kwa ajili ya ubebaji wa taka, takataka zote zilizopo mtaani zinachukuliwa na hili gari, kwa ajili ya kupelekwa kwenye jalala kubwa.

Katika eneo la mtaa kifaa kikubwa kwa ajili ya utupaji wa taka kimejaa, na kipo tayari kwa ajili ya kwenda kutupwa kwenye jalala kubwa.

Shughuli ya umwagaji wa takataka unaendelea katika jalala kubwa maalumu kwa umwagaji wa takataka. Wahudumu wa usafi wa mazingira wapo katika shughuli za utupaji wa taka hizo.

Usafi wa mazingira. Katika eneo hili kuna watu ambao wamevalia vifaa vya kuziba pua na mdomo huku wameshikilia fagio. Toroli liko tayari kwa ajili ya kubebea taka.

Hili ni eneo ambapo takataka zimehifadhiwa kwa ajili ya kubebwa na kupelekwa katika jalala kubwa. Hii inaonyesha jinsi afya za watu zinavyolindwa.

Mifumo ya bomba kubwa yenye kutu, imetupwa chini kwenye eneo la wazi zilizozungukwa na nyasi na miti, ishara ya uondoaji wa vifaa vya zamani vya miundombinu ya maji au maji taka.

Gari la taka limeegeshwa barabarani likiwa na wafanyakazi wawili juu yake. Watu wamesimama karibu, wakiwa wanafuatilia na kushiriki katika shughuli ya ukusanyaji wa taka.

Mafundi wanafanya kazi ya kutengeneza bomba la maji, ili wateja waendelee kupata huduma ya maji safi na salama. Mafundi wamevalia mavazi na kofia ngumu kw ajili ya usalama.

Matanki mengi ya maji yaliyopangwa kwenye paa ya nyumba, matanki haya hutoa huduma za maji kwa nyumba za mtaa, nyumba nyingi hutumia matanki kuhifadhi maji safi.

Mafundi wakifanya kazi ya matengenezo ya bomba la maji katika eneo la wazi, hii ni ishara ya juhudi ya kuboresha upatikanaji wa maji safi kupitia miundombinu ya kisasa.

Tenki kubwa kwa ajili ya uhifadhi wa maji. Tenki hiki linasaidia kipindi ambacho upatikanaji wa maji pindi maji unakuwa yashida.

Gari kubwa kwa ajili ya huduma ya maji. Jamii kipindi cha shida ya maji hutumia magari haya kwa ajili ya kupelekewa maji katika makazi yao.

Eneo dogo kwa ajili ya usambazaji wa maji safi na salama. Wafanyakazi pamoja na gari kubwa kwa ajili ya usambazaji wa maji hayo, wapo katika maandalizi ya usambazaji.

Eneo la mtaro lililopitishwa mabomba makubwa ya maji, maji haya ni safi na salama kwa matumizi ya kila siku.